Sehemu katika chumba cha kupokea matibabu, mhudumu amevalia sare za kujikinga pamoja na barakoa mdomoni. Mgonjwa mwenye umri wa makamo amefungua shati mkononi ili kupokea sindano.

Sehemu ya kupokea matibabu pengine kliniki. Mhudumu aliyevalia fulana nyeupe na barakoa mdomoni ana miwani. Mikono yake imeshika sindano. Mgonjwa amekalia kiti mbele yake na kukunja shati la mkono.

Mazingira ya hospitalini labda wodi ya wagonjwa mahututi. Muuguzi akiwa amevalia mavazi ya kujikinga dhidi ya virusi anashughulikia chupa ya dripu karibu na mashine za matibabu. Vitanda vya wagonjwa vinaonekana na kuna angalau wagonjwa wawili kitandani. Mandhari ya nyuma inaonyesha mlango na dirisha ama kituo cha wauguzi. Picha inatoa hisia ya utunzaji wa wagonjwa.

Chumba cha kuhudumia wagonjwa mahututi. Mgonjwa yuko kitandani akihudumiwa na daktari aliyejifunika ili kujikinga na virusi. Mashine za pumzi ziko kando ya kitanda.

Mhudumu wa kiafya wa kike aliyejifunga maski mdomoni pamoja na glovu mkononi, anamdunga sindano mgonjwa aliyeketi kwenye kiti. Wapo watu kwenye foleni wanangoja.

Sehemu ya matibabu ya watu wazima. Wahudumu watatu, waliovalia sare za kijani, zimewafunika mwili mzima. Wana glavu mikononi, maski mdomoni, na miwani, pamoja na kofia. Mgonjwa amelazwa katika kiti cheli, kilicho na magurudumu.

Katika chumba cha afya cha kuwahudumia watu wazima, mhudumu wa kike amevalia miwani. Amevalia maski pamoja na wagonjwa wote walio hapo. Mwanamume aliyeketi kwenye kiti anapokea sindano kwenye mkono wa kulia. Wengine wamo kwenye foleni.

Masaa ya mchana. Lori kubwa jeupe la huduma za kampeni za afya limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi za kijani. Kuna miti mirefu mbele yake. Watu wamefurika karibu na mlango wengine wakiingia. Lina alama ya msalaba kwenye upande wa nyuma.

Mandhari ya kijijini. Watoto wengi wamejumuika chini ya mti masaa ya mchana. Mwalimu au mtu mzima aliyekaa mbele yao, ana kitabu na karatasi mbele yake. Ameshika kalamu mkononi.

Gari kubwa au jumba la uhimizaji wa huduma za afya limesimama karibu na uwanja ulio na nyasi ya kijani. Viti vyeupe vimepangwa karibu na watu wamekaa huku wengine wamesimama karibu. Wahudumu waliovalia barakoa mdomoni wamesimama mlangoni.

Matatu yenye rangi nyeupe na ya kijani, Limeegeshwa chini ya mti. Kando yake kuna tangi la maji na gari dogo la kibinafsi. Kuna mizigo iliyopakiwa masaa ya mchana.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Watamaduni waliojifunga leso na kuvaa maski mdomo wamesimama mbele ya jukwaa, huku wakirekodiwa. Kibao cha mkutano kiko kando ya jukwaa.

Lori jeupe lenye ufadhili wa benki limeegeshwa. Mlango umefunguliwa na ngazi imenyoroshwa. Kibao kiko mbele, watu wamesimama mbele masaa ya mchana.

Wakati wa mchana. Miti mirefu inaonekana kwa mbali. Anga lina mawingu machache. Gari la uhimizaji wa afya limesimama karibu na watu waliovaa suti nyeusi . Limechorwa msalaba.

Gari la kampeni ya uhimizaji wa afya limeegeshwa uwanjani. Watu wapo wanaendelea na shughuli za matayarisho. Mazingira yake mna miti mirefu, jua limewaka masaa ni ya mchana.

Afisa mmoja mwenye sare za polisi anampa matibabu mgonjwa wa kike aliyekaa chini kwenye sakafu huku amejihami kwa barakoa mdomoni.

Sehemu ya kupokea matibabu kwenye hospitali au kliniki. Mgonjwa anafungua meno ameketi kwenye kiti. Anahudumiwa na daktari aliyevaa sare nyeupe pamoja na glavu huku ameshika vifaa mikononi.

Sehemu mbili zote zinaonyesha vinywa vilivyofunguliwa, cha juu, kina meno zilizo na mianya na pia ni kisafi kidogo, cha chini kinaonyesha kinywa kichafu ambacho hakina meno zilizo na mianya.

Sehemu katika chumba cha matibabu hospitalini au kwenye kliniki. Mgonjwa aliyevalia miwani amelazwa anahudumiwa na daktari aliyevalia glavu nyeupe na kifaa kipo mkononi. Meno iko wazi.

Kituo cha matibabu ya meno. Mwanafunzi amelala kwenye kitanda kidogo huku amefungua kinywa. Ameshika mswaki mkononi. Mhudumu amevaa sare ya kijani, amejifunika pua na kuvaa miwani.

Wataalum wawili wa afya, wakimtibu mgonjwa, labda daktari wa meno. Wote wamevaa barakoa, kofia, na blazzer . Mmoja anamtazama kinywani mgonjwa kwa karibu. Akitumia vifaa maalum, inaonekana kama, matibabu ya meno yanaendelea katika mazingira ya kliniki.

Masaa ya mchana, eneo la mkasa wa mafuriko. Maji yamejaa na kuwakaba watu miguu, huku mtu aliyesimama na kushika mti. Wengine wako ndani ya maji na wameshikamana. Majengo ya mabati yako karibu.

Masaa ya mchana eneo la mkasa wa mafuriko. Watu wawili wamesimama ndani ya maji, mmoja ana koti jekundu na mwingine anashati lenye alama ya msalaba . Wamesimama karibu na jengo ndogo liilokabwa na maji.

Eneo la mkaza, yapo mabaki ya mabati pamoja na vitu vingine vilivyoungua kwa moto. Watu wamejaa wengine wanapekuapekua. Majengo madogo ya mabati yanaonekana kwa mbali. Ipo miti mirefu masaa ya mchana jua limewaka.

Watu waliovalia sare za zima moto wameshika mipira ya kupitishia maji, wakiinyoosha kwenye uwanja mdogo ulio na nyasi za kijani. nyuma Yao Kuna jengo ndogo la mabati. Miti inaonekana kwa mbali masaa ya mchana.

Wahudumu wa afya wenye sare zinazofanana, wamevalia vifaa vya kujikinga usoni na glavu mkononi, mmoja anasukuma machela iliyo na magurudumu mawili. Yupo mgonjwa aliyelazwa juu masaa ya mchana.

Masaa ya mchana. Eneo la mkasa, wahudumu waliovalia sare nyekundu zinazofanana. Watu wamejaa na wengine wamesimama juu ya maghorofa yaliyojengwa karibu.

Masaa ya mchana, eneo la mkasa wa mafuriko, miti imekabwa na maji. Waokoaji wa msalaba mwekundu waliovalia sare zao, wamesimama ndani ya maji wakiwa watatu, wakijaribu kumwita mtu aliyezama ndani ya maji.

Wakati wa mchana. Eneo limefurika. Maji yameziba mianya na barabara mzima. Miti inaonekana kwa mbali. Mama ameshikwa mikono na wanaume wawili. Watu wengine wamesimama kando.

Masaa ya mchana. Yupo mfanyi kazi shambani karibu na mimea ya kijani. Amevalia sare za kazi . Ana kofia na glavu nyekundu mkononi. Anainama huku kuna kifaa cha kubeba mizigo karibu naye. Kuna sengenge iliyozunguka shamba.

Wakati wa mchana kwenye shamba la nyanya, mkulima mwenye asili ya Uingereza, jinsia ya kiume, ameingiza mkono mmoja ndani ya kijisanduku kilichojaa. Amevaa kofia. Zingine zimefungwa kwenye miti.

Mtu aliye valia nguo za kuogelea zilizo na sehemu ya pumzi amezama ndani ya maji. Samaki wanaendelea kuogelea. Mwanga unaonekana kwa umbali kutoka sehemu ya juu. Mijani midogo ya kijani iko ndani.

Sehemu hospitalini. Milango imefungwa. Madirisha yako wazi. Kitanda cha matibabu kipo nje. Ukuta wa juu ni mweupe. Mabango yako ukutani. Masaa ya mchana.

Katika chumba cha afya, mhudumu aliyevalia koti nyeupe ameshika kalamu mkononi huku akiandika kijikaratasi kilicho mezani. Mgonjwa ako mbele yake ameketi kwenye kiti. Kando yake kuna skrini na kompyuta iliyosima.

Vyombo vya kielektroniki vimeunganishwa ukutani kwenye chumba cha daktari. Mwanamke amekalia kiti cheusi huku akinakili kwenye karatasi. Ana maski mdomoni na miwani. Ana shati nyeusi yenye mikono mifupi.

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika ana huzuni. Amevalia shati ya rangi ya samawati. Ameinamisha kichwa chake na kuskishika kwa mkono mmoja. Amewekelea miwani juu ya kitabu.

Msichana mdogo aliyeundwa kwa jinsi ya kibonzo ana mawazo. Ameketi sakafuni, nywele nyeusi. Ameshika kichwa na mkono wa kushoto, mkono wa kulia umeshika miguu akiwaza.

Kwenye chumba cha kupokea huduma za afya hospitalini au kwenye kliniki. Yupo mhudumu aliyevalia barakoa mdomoni. Anamshika mgonjwa mkono kwenye meza ya mbao huku amekalia kiti cheupe.

Kwenye chumba cha matibabu, daktari aliyevaa glavu anampa mtoto mchanga dawa mdomoni. Mamaye mtoto amevaa maski puani ili kujikinga wakati wa mchana.

Chumba kidogo cha watoto wachanga zaidi, mhudumu anamuhudumia mtoto aliyelala kitadani, kwenye koti la kijani, amevalia glavu nyeupe, ameshika dawa mkononi.

Watoto wengi wa asili ya kiafrika wamekusanyika pamoja, vijana kwa wasichana. Wamekaa chini kwenye sakafu. Mbele yao yupo anayewapa hadithi huku amefungua mdomo kwa tabasamu. Kuna ukuta uliojengwa kwa mawe.

Masaa ya mchana, jua limewaka katika eneo wazi, watoto walio jifunika nguo kwa barakoa wananawa mkono kutoka kwa sehemu uliotengenezwa na chuma pamoja na maji yalio kuwa kwenye tanki.

Chumba cha wodi cha kujifungua, kina vitanda vingi vya chuma. Daktari ameketi na mgonjwa aliyemshika mtoto mkononi akimpa ushauri. Mazingira ni ya mchana. Madirisha yamefunguliwa.

Ndani ya shule ndogo la msingi. Wapo wanafunzi waliovalia barakoa. Wanainama wakinawa mikono kutoka kwenye tangi ndogo ya kijani iliyotengenezwa mifereji. Maji yanatiririka. Nyuma yao kuna majengo na madarasa. Tangi nyeusi masaa ya mchana.

Kituo cha kunawia mikono kilichowekwa nje na juu kuna chupa kubwa ya maji na pembeni kuna sabuni .Chini yake kuna beseni ndogo ya kunawia. Muundo mzima umewekwa kwenye muundo mzima unewekwa kwenye stedi ya mbao. Kuna ndoo mbili, moja ya kijani inayotumika kukusanya maji machafu na nyingine inayotumika kuwekwa taka. Kituo hiki kiko karibu na nyasi kando ya barabara.

Mwanaspoti mwenye nishati ya rangi ya kijivu na suruali nyeusi amesimama kwa baiskeli lake anainama kwa uchungu na kushika mgongo ana kofia kichwani masaa ya mchana ako katikati ya barabara

Mchezaji aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi na viatu. Amekaa chini kwenye uwanja ulio na mistari wa kukimbilia huku mwenye uchungu anashikilia mkono wa kushoto akiwa ameangalia juu.

Wakati wa usiku, kuna giza, mwanga unamulika, mikono miwili imewekelewa juu ya kitambaa cheusi, moja kimefungwa saa pamoja na kamba ingine imefungwa bangili.

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika mchezaji ameketi kwenye uwanja wenye nyasi ya kijani kibichi. Anashikilia mguu wake wa kushoto huku akiwa mwenye uchungu mwingi.

Wakati wa mchana. Jua limewaka. Anga lina mawingu machache. Miti mirefu iliyokusanyika pamoja ina matawi mengi huku inaning'inia kwa uzito upande mmoja.

Miti mikonde mirefu iliyokaa pamoja ina majani mingi. Anga linaonekana kuwa safi. Hakuna wingu hata moja linaloonekana. Mazingira yanaonekana kuwa masaa ya mchana.

Mmea wa muhogo unaotosha matawi makubwa bustanini. Miti mirefu, anga halina wingu, masaa ni ya mchana, jua limewaka na gunia iliyofichika.

Sehemu ya mashambani, masaa ya mchana. Anga halina wingu hata moja. Jua limewaka. Mahindi yamekaukia shambani. Msitu na miti mikubwa inaonekana kwa mbali. Nyasi za kijani zinaonekana ardhini.